Hili ni gari la aina la Mazda, gari hili ni nyeusi na gari hili ni kubwa sana, lina injini moja na pixeli kumi na sita, Gari hili huuzwa kwa bei ya milioni kumi na tano hadi milioni ishirini, na huuzwa katika jiji la Nairobi.

Hapa ni kwenye sokoni na hapa kuna vibanda ambayo vibanda hii huuza matunda mbalimbali kama bile ndizi, kuna maembe, kuna machungwa, kuna nanasi na vibanda hii ni muhimu kwa jamii kwa sababu huwapea chakula mbalimbali.

Hapa ni sokoni, na hichi ni kibanda chakuuza samaki, samaki huuzwa kwa bei ghali sana , samaki wadogo huuzwa kwa bei ya shilingi mia moja na ishirini na wengine kuuzwa kwa bei ya shilingi mia tatu, hii ni kwa sababu ni ngumu sana kupata samaki .

Hili ni duka la nguo na hapa kuna vitambaa ya rangi mbalimbali na pia vimetengenezwa kwa njia mbalimbali. Hizi ni vitambaa vya vitenge. Vitenge hutumika kutengeza nguo ya wanawake na pia nguo ya wanaume.

Hapa ni sokoni na hiki ni kibanda kilichoko sokoni. Hapa kuna muuzaji ambaye anauza bidhaa mbalimbali kama vile mboga, kuna matunda kama vile machungwa, maembe, pilipili hoho na minji. Kuna ma karoti na ma vitunguu.

Hapa kuna noti tisa ya shilingi elfu moja, na kuna noti moja ya shilingi mia tano, pesa hii ilikuwa pesa ya kitambo ambayo ilibadilishwa na serekali, pesa mpya ikaletwa, pesa hii siku hizi hazitumiki, kwa hivyo kuna pesa mpya ambayo inatumika.

Hili ni Lori ambalo linauwezo wa kubeba magari zingine, linaweza kubeba takriban magari kama nane hivi. Lori hili husaidia kubeba magari ambayo zinatoka nchi zingine , kutoka kama kwa mfano , Mombasa hadi Nairobi magari hizi zinatoka nchi zingine kama Ughaibuni.

Haya ni magari mengi sana ambayo yameegeshwa kwenye mazingira ya nyasi na nyuma yake kuna miti. Magari haya yameegeshwa hapa kwa ajili ya kuuzwa na hapa mbele kuna gari la Volvo ambalo linauzwa kwa takriban bei ya milioni mbili.

Hili ni jumba la kuuza magari, kwenye jumba hili tunaona magari ambayo yameegeshwa, magari haya ni magari ya rangi tofauti, kuna nyekundu, kuna nyeusi kuna nyeupe, magari haya pia huuzwa pia kwa bei tofauti. Kuna zingine ya bei ya milioni moja kuna zingine ya bei milioni ishirini hadi kwenda mbele.

Mtu huyu ako kwenye kampuni ya kuuza magari anaangalia kwenye gari hili ili aangalie vile ambavyo inakaa. Ingawaji haoni kama ataweza kununua ama hataweza kununu, biashara ya kuuza magari ni muhumi sana katika nchi hii.

Hapa ni pahali pa kuegesha magari. Magari haya yameegeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Magari haya ni mengi sana na ni ya rangi tofauti. Kuna nyeupe, kuna nyekundu, kuna nyeusi na kuna magari kila aina.

Hii ni bima ya kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali ama ajali mbalimbali, mtu anapopata ajali ama akipata ugonjwa anaenda kwenye bima hili na anapewa pesa ya kujitibu ama pesa ya kununua mahitaji mbalimbali.

Hili ni kampuni ambalo linaitwa kopokopo. Tunavyozungumza, kuna jinsi ya kusajili kwenye kampuni hii. Kopokopo ni kampuni ambayo hupea watu pesa vya deni, vya kuanzisha biashara. Deni hii hulipwa baada ya miezi kadhaa.

Hapa ni sokoni. Hapa tunaona watu wengi sana, kuna umati wa wazi ambao wako hapa sokoni. Hao ni wanunuzi na wauzaji. Pia kuna bidhaa mingi sana, bidhaa mbalimbali, ambayo ni mboga na matunda mbalimbali kama vile nyanya, kuna mboga mbalimbali kama vile kabeji.

Hapa ni sehemu ya kuuza magari hapa mbele kuna gari la Maceedez, gari hili ni la takriban millioni ishirini hadi millioni hamsini , hizo ni bei ghali sana. Inaweza kuendeshwa kwa mazingira aina mbalimbali, ata mazingira ya matope, mazingira ya mawe. Gari hili linaweza kuendeshwa hapo.

Huku tunaona maduka ya aina mbalimbali, na pia kuna vibanda za kuuza matunda, mboga, hii ni biashara ambayo inadendelea katika jijini, biashara hii ni muhimu sana upea ushuru katika nchi yetu ya Kenya nakusaidia uchumi kumea.

Hapa ni sokoni na hapa tunaona kuna watu ambao wanuza, kuna wengine ambao wananunua hizi ni vibanda ambazo zinauza vyakula mbalimbali kama vile matunda na mboga , kuna ndizi mingi hapa ivi pia kuna mboga kama vile karoti na nyanya pia kuna machungwa na vitu mingi mingi.

Hili ni gari aina ya Tx ama Prado, gari hili lina bei ya milioni ishirini hadi kwenda hadi milioni hamsini. Magari haya mara nyingi hutumika na wakubwa wa serikali kama vile rais na gavana, na pia gari hili ni la bei ghali sana.

Kwenye benki ya kibiashara hivi ndivyo unaweza kubadilisha pesa ya nchi nyingine hadi chini yetu ya kenya, kwa mfano katika nchi ya America unaeza badilisha pesa kutoka shilingi themanini na tano au themanini na nane, katika yuropa unaweza badilisha kutoka shilingi elfu moja themanini na tatu.

Hapa ni sokoni na sehemu hii cha sokoni, ni pahali ambapo kuna uuzaji wa vitabu, kuna shanga za shingoni, kuna nguo mbalimbali, vitu hivi huuzwa kwa bei nafuu sana.

Hii ni jengo la kuuzwa magari. Hapa tunaona magari mbali mbali, yenye rangi mbali mbali. Magari haya ni ya bei tofauti tofauti kwa sababu ya vile ambavyo vimetengenezwa. Magari haya ni ya kati milioni moja hadi milioni tano . Magari ya kuuzwa ulete biashara sana katika nchi .

Hapa ni pahali pa kuuza magari. Tunaona magari haya yameegeshwa hapa hivi. Kuna magari tofauti tofauti. Kuna zingine nyeusi, nyeupe na rangi tofauti tofauti. Gari hizi zinauzwa kwa bei ghali sana kwa sababu ya vile ambavyo vimetegenezwa, kati ya bei milioni kumi na tano hadi milioni ishirini.

Hapa ni pahali pa kuuza magari ambapo tunaona magari za kila aina pia magari ya kila rangi kuna magari nyeupe, kuna magari nyeusi na kadhalika. Magari haya huuzwa kwa wateja hii ni biashara ambayo husaidia sana katika uchumi wa kenya.

Hii ni jibanda la kuuza mayai ,vibanda kama hivi ni mingi sana katika mjini na watu hufanya biashara hii kujikimu katika maisha yao, vibanda kama hizi huuza kama takriban shilingi mia tano kwa siku, hiyo ni biashara nzuri sana.

Hapa ni sokoni na kwa soko hili kuna kipanda ambacho kina mimmea mbalimbali, kuna vitu mbalimbali vya kuuza kama vile ndizi, kuna nyanya, kuna pilipili hoho, kuna ndimu na kadalika. Hapa huu ni biashara ya watu wengi sana katika nchi hii.

Hili nid duka la kuuza bidhaa mbalimbali kwenye duka hili, kuna vitu kama vile viazi na kuna soda, duka hili husaidia sana katika uchumi wa Kenya kwasababu maduka hulipa ushuru na pia watu wanaouza na kununua hulipa ushuru.

Hapa ni sokoni na hapa ni duka kwenye soko. Duka hili ni duka la nguo la mitumba, na hawa wakiwa na nguo nyingi sana na pia kuna mama ambaye anauza nguo hizi. Hii duka ni biashara ni nzuri sana kwa jamii.

Hili ni ofisi la safaricom, ofisi hii ni ofisi husaidia watu katika huduma mbalimbali, kuna wafanyi kazi amabo wamekaa pale nyuma wakisaidia watu hao ambao wamekaa hapo, duka husaidia kwa watu hao kujisajili kwenye laini ama kutengeneza mashida ambayo wako nayo.

Hili ni duka la maziwa ambalo inaitwa kiendi duka hili inanunua maziwa Kutoka wkulima mbalimbali na kuwauzia wateja ambao ni ,hii ni biashara ambayo ni mzuri katika jamii.

Hapa kuna umati wa watu na hapo kando kando kuna masoko na maduka na duka haya ni ya kuuza nguo na wauzaji na wanunuzi mbalimbali ambao wanafanya biashara ya kununua nguo hizi na pia kuuza nguo hizi

Haya ni matunda ya vitikiti maji. Hapa ni sokoni, na hiki ni kibanda cha mtu ambaye anaauza hapa sokoni. Vitikiti maji huuzwa kwa bei nafuu sanaa, na huuzwa kwa bei kati ya shilingi mia moja hadi shilingi mia tatu. Vitikiti maji ni muhimu sana.

Hapa ni duka, na duka hili ni duka la kuuza vitu mbalimbali kama vile maji na soda, na duka hii ni muhimu katika biashara na pia hupeana ushuru kwa nchi ya Kenya pia kusaidia uchumi wa Kenya.

Hapa ni sokoni na hili ni kibanda cha muuzaji , muuzaji huyu anauza vitu mbalimbali kama vile; nyanya, pilipili hoho, minji, vitunguu , machungwa na vitu vingine mbalimbali katika kibanda hiki chake.

Hapa ni sokoni tunaona wauzaji na wanunuaji kadhaa, hizi ni vibanda ambavyo vina machungwa mbalimbali, kama vile maembe, matunda, kuna machungwa, nyanya ,karoti na vitu zingine mbalimbali.

Mwanamke huyu ameshikilia noti mbili ya shilingi elfu moja na noti hizi anaonyesha kwenye simu yake kuwa ametoa shilingi hizi kwenye simu yake. Siku hizi unaeza toa pesa, unaeza eka pesa kwenye simu ya M-PESA.

Hapa ni sokoni na hiki ni kibanda kinacho patikana sokoni. Kibanda hiki kina viazi, kina karoti, pilipili hoho na mboga zingine kibanda hiki ni biashara cha mtu fulani ambaye anauza na kununua vitu hivyo.

Hii ni tovuti ya Pesapal inayotumika kutuma na kupata pesa ,pia inatumika kuuza na kununua bidhaa mbalimbali, kutuma na kupata pesa , pia hutumika kuuza na kununua bidhaa mbalimbali kwa mfumo wa pesa. Imeandikwa kuwa unaweza peana till ya M-pesa , paybill ama express payments .

Hapa ni sokoni na kuna umati wa watu ambao wamefurika soko hili hao ni watu ambao wananunua na kuuza bidhaa mbali mbali kama vile matunda, machungwa na mboga. Soko hili ni muhimu sana kwa wanabishara kwa sababu inaleta faida kwao.

Hapa ni pahali pa kuuza magari na tunaona magari ya aina mbalimbali, rangi mbalimbali. Kuna rangi nyekundu, rangi ya samawati , rangi nyeupe, rangi nyeusi. Rangi tofauti tofauti. Pia kuna watu wamesimama hapo juu ambao ni wafanyikazi ambao wanauza magari haya.

Wanaume Hawa wawili wamesalimiana, mmoja akiwa amevaa suti, na mwengine amekua amevaa shati, mwanaume ambaye mwenye suti anampea mwanamme mwenye shati funguo, kuonesha kuwa wamekubaliana bei ya gari na mununuzi ashanunua Gari.

Hili ni duka la kuuza magari. Hapa tunaona magari nane. Magari haya ni ya bei ya juu sana kutoka milioni kumi na moja hadi milioni ishirini. Magari haya hununuliwa na matajiri peke yake.

Hili ni duka la kuuza bidhaa mbalimbali, tunaona mteja mmoja akisimama akingoja kuhudumiwa, maduka kama hizi hupatikana katika sehemu mbalimbali ya nchi ya kenya, hii ni mojawapo ya biashara kubwa sana yaliyoenea katika nchi.

Hili ni gari aina ya matatu. Matatu haya hupaswa kubeba abiria kumi na wanne lakini siku matanga na madereva huzidisha watu kiasi cha kumi na wanne adi kumi na wanane ili kupata kiasi cha pesa zinazozidi wanavyofaa kuoata.

Hapa ni pahali pa kuuza magari kama vile tunavyoona magari yameegezwa hapo nje ya jumba hili kubwa, gari huuzwa kwa watu wanunuzi na wauzaji ambao wapo ndani wakifanya biashara kama hii.

Hiki ni kibanda cha kuuzia chakula na kuna vibanda mingi sana katika nchi yetu ya kenya na zinauza kama vile nyanya, kitunguu na viazi. Nyanya huuzwa katika bei ya shilingi kumi, kitunguu kumi na viazi ni shilingi hamsini kwa pakiti moja.

Hii ni bima ya kusaidia katika mtu anapopata ajali. Mtu anapopata ajali bima kama hii hukimu pesa ya hospitali na pia mali ya mtu inapo haribika. Bima kama hii inaweza saidia mtu kupata mali ingine mpya.

Hapa ni sokoni. Hiki ni kibanda cha muuzaji. Muuzaji huyu anauza bidhaa mbali mbali kama vile vyakula na nguo na pia begi. Biashara kama hizi husaidia watu kujikimu katika maisha zao.

Hili ni duka la magari kuna magari mawiwi hapa, na mmoja yao Kuna mnunuji na muzaji. mnunuaji huyu anaeleza muzaji jinzi ya kuwekeza mafuta kwenye gari. Na wanunuaji hawa hukazana sana kufanya biashara na wanunuzi.

Hili duka la kuuza bidhaa mbali mbali, duka kama hizi zimejengwa katika pahali mingi sana katika nchi yetu ya Kenya. Maduka haya husaidia katika biashara, na pia kuleta vitu za kusaidia watu katika vijijini.

Hapa ni sokoni, pahali ambapo matunda ya kila aina yanauzwa. Kuna matunda kama vile nyanya, avocado , kuna parachichi, kuna ndizi na kila aina. Hapa kuna wamama na wengine ni wauzaji wengine ni wanuuzi.

hiki nikibanda cha kuuza vyakula mbali mbali hapa kuna viakula kama vile ndizi vitungu, viavi vitamu na kadhalika, vibanda kama hivi vinasaidia sana biashara katika nchi ya kenya na pia usaidia sana katika mahisha ya binadamu.

Hapa ni pahali pa kuuza magari kwa sababu ya magari mingi sana ambayo yako hapa. Biashara ya kuuza magari ni moja wapo ya uti wa mgongo wa biashara katika nchini kwa sababu inaleta pesa mingi sana katika serekali ya kaunti na nchini.

Hapa ni pahali pa kuuza magari biashara kama hizi husaidia sana nchi kwa sababu umoja wapo wa uti wa mgongo wa biashara katika nchi kwa sababu ya ushuru ambao wanaulipa wakiwa kwa wanunuzi na wanunuaji ni biashara mzuri sana.

Kwenye soko ili kuna vifaa mbalii mbalii vya kuuzwa kama vile mshipi na sindiria na kanga, na kuna mama ambaye amekaa akishona vifaa hivi vya kuuza, amekalia kwenye kiti amevalia kanzu mwanamke huyu amekaa nikama anauza vifaa hivi.

Hii ni kampuni ya kutengeneza mabasi kama vile tunavyoona, mabasi haya ni ya kusafiri kwa watoto wa shuleni na pia ni ya kusafiri kwa abiria. Kampuni kama hizi huleta manufaa kwa nchi kwa sababu ya ushuru wanaopeana kwa kuuza na kununua kwa biashara.

Hiki ni kibanda cha kuuza matunda, hapa kuna ndizi ya kila aina, kuna ndizi nono nono, kuna zingine konde, zingine ni pana, zingine nirefu refu. ndizi hulingana na aina zake pia huuzwa na bei tofauti tofauti.

Hili ni duka la kuuza nguo, hapa kuna nguo nyingi sana zimetapakaa kila mahali, kuna mtu ambaye amesimama huku akiangalia nguo za kununua na duka haya hupatikana mjini biashara kubwa sana katika nchi ya kenya.

Hili ni duka la kuuza maziwa, linaloitwa yustina. Watu huuza maziwa kutoka sehemu mbalimbali za nchi. Watu wenye ambao huuza maziwa ni wale ambao huhifadhi ng'ombe za kukamua, na mara nyingi huanga ni watu wa milimani.

Hii ni soko LA kuuza pidhaa tuno mbalimbali na umati wa watu wengi wamekuja kununua na kuuza pidhaa mazigira ya soko hii ni chafu sana naona inaesakuwa magonjwa yanaweza tokea magonjwa ya uchafu kama vile maleria, kolera na vinginevyo.

Bima hii inaitwa bima rahisi ,hii ni bima ya boda ambayo mtu anapopata ajali mtu anaweza kurudishiwa boda yake mpya na bima hii hulipwa baada ya kila miezi sita na hulipwa shilingi elfu mbili mia tano pekee yake.

Hapa ni pahali pa kuuza magari na kwenye lori hili ni magari juu yake, kazi ya lori hili ni kubeba magari, kusafirisha kwenye pahali pamoja hadi pengine, magari haya yamesafirishwa kwenye pahali hapa ili kuletwa kwa kuuzwa kwa wateja.

Hii ni mazingira ya soko, na kwenye soko hili kuna vibanda mbali mbali vya kuuza vitu tofauti tofauti kuna bidhaa kama vile suruali, vinyasa, mashati, na pia kuna wanunuzi na wauzaji mbali mbali wanao nunua na kuuza bidhaa.

Hili ni duka la maziwa, mwenye duka wa maziwa anamwaga maziwa kutoka kwenye jagi, kwenda kwenye kikombe, maziwa hii inauzwa na wateja na pia mwenyeji huyu anauzia wateja maziwa.

Hili ni duka la maziwa, tunaona mwenyeji akiingia kwenye duka hili, na kando yake kuna mtungi ya kubeba maziwa, maduka kama haya ni muhimu sana katika jamii, kwa vile watu hununua na kuuza maziwa, hivyo kupata pesa za kujikimu mahitaji yao katika familia.

Lori hii hutumika kusafirisha magari kama vile Bentley, lori hili mara nyingi husafirisha magari kutoka nchi za ughaibuni kuingia nchi za kenya, magari ndogo ndogo huuzwa katika bei kati ya milioni kumi na moja hadi milioni ishirini.

Hapa ni pahali pa biashara pakuuza magari. Kuna gari nyeupe ambalo linaweza kubeba watu wawili peke yake. Nyuma kuna mlango ambayo magari haya hutokea. Gari hili limewekwa ili watu waangalie katika kununua.

Mtu huyu ameshika pesa mkononi, ana noti mbili ya shilingi hamsini, noti moja ya shilingi mia moja na noti moja ya shilingi mia mbili, chini yake kuna kaunta ambayo mara nyingi hutumika kwenye maduka makubwa makubwa ya uchuuzi katika nchi yetu ya Kenya.

Hii ni bima ya kujikinga dhidi ya magonjwa na maumivu na accidents bima hii hulipia hospitalini mtu anapoumia ama mtu anapopata ajali. Bima hii inaweza kulipia gharama ya hospitali.

Hili ni gari la toyota honda, gari hili lina takriban milioni mbili na hili linatumia mara nyingi kama matatu katika nchi ya Kenya, gari hili linabeba abiria wanne pekke yake.

Hii ni picha ya jinsi kubadilisha pesa katika nchi ya Kenya hadi nchi zingine. Pesa ambazo zinabadilishwa huenda kutumika katika biashara ya kununua na kuuza bidhaa mbalimbali kwa nchi ambayo inabadilishiwa.

Hii ni kampuni la kuuza magari. Hapa kuna watu wawili ambao wamesimama, mwanamke na mwanaume. Wameshikilia karatasi ambazo zinaonekana kama ni rekodi za biashara ambao wanafanya na kuuza magari haya. Biashara hii ni muhimu katika uchumi wa nchi.